msikitini ambako kumeandikwa kwa maandishi ya kiarabu chini kidogo ya maandishi ni taa ya rangi nyeupe ,kando kando ni vitambaa venye rangi ya bendera ya kenya ambavyo ni vya rangi ya ,nyeusi kijani ,nyekundu na vyeupe.

Fei mbili za rangi ya samawati zilizo na weusi juu, moja iko karibu na ufuo kabisa ambapo watu wanaingia na wengine kutoka. Nyingine iko majini na inaonekana kuwasili, kwa sababu haina watu walio ndani.

Wanaume wamo msikitini. Wawili wamevalia kanzu na mwengine akiwa kwa umbali kidogo akionekana kuwa na kanzu pia. Wawili wengine wamevalia suruali za rangi nyeusi. Mmoja akiwa na kofia kichwani na shati la rangi nyeupe. Mwengine amevalia shati la rangi ya hudhurungi yenye miraba.